Watu wazima wa rika mbalimbali wamekaa kwa utulivu huku wakiangaliana ndani ya darasa kubwa, mbele yao kuna mwalimu anaetumia kompyuta mpakato kuwaelekeza hao. Watu wazima hao wanajifunza wakionyesha jitihada kwamba ukielimisha watu wazima umesaidia jamii nzima.

Watu wazima wa rika mbalimbali na jinsia ya (kike na kiume) wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa, huku wengine wakijisomea na wengine wamekaa mbele wakielekezwa na Mwalimu, aliyevaa barakoa aliyesimama mbele yao.

Watu wazima wenye rika mbalimbali, wakiwepo wanaume kwa wanawake, wamekaa darasani kwa utulivu sana wakimsikiliza mwalimu mtanashati aliyesimama mbele yao, akifundisha kwa kutumia sauti kwa makini.

Shule ya awali ya watoto wadogo yenye majengo mazuri, masafi; huku wanafunzi wakibembea kwenye bembea zilizopangwa katika sehemu ya michezo zenye rangi tofautitofauti, kukiwa na mchezo wa kuteleza na eneo zuri; vyote vikiwa katika mpangilio mzuri na unaovutia.

Katika ubao wa matangazo uliowekwa ukutani kwenye shule ya msingi, ukionyesha siku za wiki zilizopangwa kwa mpangilio; unawasaidia wanafunzi wa shule ya msingi kujifunza ratiba zao na kuimarisha uelewa wa mpangilio wa siku katika majuma.

Darasa la shule ya msingi iliyo safi, likiwa katika mazingira bora ya kujifunzia kwa wanafunzi. Huku madawati yamepangwa kwa mpangilio mzuri yakielekea kwenye ubao mweusi na ramani ya dunia ikining'inia ukutani kuimarisha elimu ya kijiografia. Mwanga wa kutosha kutoka kwenye taa zinasaidia wanafunzi kuona vizuri na kuongeza ufanisi wa kujifunza.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

Madarasa ya shule ya msingi yaliyopandwa vizuri kwa mifumo mbalimbali na yamewezekwa kwa bati, huku katika eneo eneo lake limezungukwa na mauwa yaliyopandwa vizuri, na sehemu ya michezo yenye nyasi fupi ya rangi ya kijani kibichi.

Wanafunzi wawili wa shule ya sekondari wakiwa wamevalia sare za kupendeza, wamesimama ndani ya maktaba nzuri iliyopambwa kwa rangi ya kupendeza yenye vitabu vilivyopangwa kwa utaratibu kwenye rafu. Kwa utulivu wanachagua vitabu vya kujisomea ili kuongeza uelewa wa masomo yao.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha, ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri, inaakisi mazingira bora ya kujifunzia na somo ya sayansi kwa wanafunzi wa sekondari.

Maabara ya shule ya sekondari, yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha, ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri, inaakisi mazingira bora ya kujifunzia masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa sekondari.

wanafunzi wa chuo wakiwa darasani wamekaa kwa utulivu kwenye viti vyao, wanamsikiliza kwa makini mwalimu alievalia suti, aliesimama mbele yao anaefundisha kwa kutumia sauti, taswira hii inaakisi mazingira ya taaluma na nidham katika elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume, wamekaa nje kwenye kimbweta cha rangi ya kijani, wakijisomea kwa kujadili na furaha huku wakitumia kompyuta mpakato, wanathibitisha mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu wa asili.

Wanafunzi wa elimu ya chuo, wakiwa wameketi vizuri juu ya madawati safi ya kupendeza, huku wengine wakiwa na kompyuta mpakato juu ya meza zao. Wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa kike anayefundisha kwa kutumia sauti, aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa chuo rika mbalimbali na jinsia ya kike na kiume wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa juu ya madawati ya rangi ya kijani wakimsikiliza kwa umakini mkubwa mno, mwalimu aliyesimama mbele yake anayefundisha kwa sauti. Taswira hii na akisi mazingira ya taaluma na nidhamu katika elimu ya juu

wanafunzi wa elimu ya ufundi waliovalia makoti ya buluu, wakiwa darasani huku kila mmoja akifanya kazi kwenye kompyuta yake, huku mwalimu wa kiume aliyevalia barakoa anatembea katikati yao, akikagua kazi zao kwa umakini mkubwa .

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wamevalia makoti ya bluu, na wamekaa Kwa utulivu darasani, wakiendelea na zoezi la kutengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo mbele yao. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa Kazi na kukuza ujuzi wap binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wakiwa ndani ya karakana, wakiendelea na zoezi ya kutengeneza samani mbalimbali, kwa usimamizi wa Mwalimu na wote wamevalia barakoa kwa ajili ya kujikinga, wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kifundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi waliovalia makoti ya bluu, wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha, wakiendelea na zoezi la kutengeneza vifaa mbalimbali, kama vile simu, kwa kutumia vifaa vya kisasa, wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi, na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa katika sehemu ya karakana wakitengeneza gari dogo kwa kushirikiana. Wengine wakiwa nyuma ya gari wakiendelea kulikagua na kutumia vifaa mbalimbali kama vile spana.

wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa ndani ya darasa huku wamevalia makoti ya bluu wamekaa kwa utulivu wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa, wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wamekaa darasani wakiendelea na zoezi la kutengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo mbele yao, wanapata mafunzo ya kitendo yanayoandaa kwa kazi za kiufundi na kukuzwa ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi waliovalia makoti ya buluu wamekaa kwa utulivu kwenye meza wakitengeneza stimu kwa kutumia vifaa vya kisasa. wanapata mafunzo ya vitendo yanaowandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike aliyevalia kot la bluu na kichwani amejifunga kilemba, akiwa anaendelea na zoezi la kutengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo mbele yake, anapata mafunzo ya vitendo yatakayomuandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wake binafsi.

Wanafunzi waliovalia mavazi ya kujikinga wakiwa katika karakana, wakiendelea kutengeneza vitu mbalimbali kwa njia ya kuchomelea, wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wamevalia makoti wakiwa darasani, kila mmoja akifanya kazi kwenye kompyuta yake, huku mwalimu aliyevalia barakoa akitembea katikati yao akikagua kazi zao kwa umakini mkubwa sana.